Naona gari la rangi ya kijani na miguu miwili ndiyo inayoonekana na kuna mtu nyuma ya hii gari. Anaangalia miti inayoonekana kwa sababu anaonekana kuwa na fikra mingi.